Hawa ni wahudumu wa afya ambao wamevalia kofia ya karatasi kichwani, kabuti la rangi ya kijani, glavu nyeupe, na barakoa ya blue . Wanamfanyia oparesheni mgonjwa, aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitali.

Hiki ni chumba cha kutibu magonjwa ya kuambukizana au wagonjwa mahututi. Daktari amevalia nguo rasmi za kujikinga katika shughuli hii ikiwemo barakoa nyeupe na glavu. Kando yake kuna mgonjwa ambaye amelazwa akiwa amewekewa mipira kwenye mdomo na mapua.

Mfanyikazi wa afya amevaa kifaa kamili cha kujikinga akimsaidia mgonjwa ambaye anajaribu kutembea. Mazingira ni ya wodi au hospitali yakiwa na vifaa vya matibabu.

Ni katika maeneo ya hospitali. Kunaye mwanadada mmoja ambaye anadungwa sindano na mhudumu wa afya, labda amefika hapa kupata huduma za afya.

Hii ni kampeni ya kuzuia ugonjwa wa malaria . Watu wanahimizwa kudungwa sindano kutumia dawa ambazo zinazuia mbu wakati wanapolala na pia kujikinga ndani ya neti ili kuzuia ugonjwa huu hatari wa malaria .

Mtoto mchanga amelala ndani ya chandarua juu ya shuka la rangi ya kijani. Mwanamke aliyevalia koti la rangi ya bluu na mistari mieupe ameketi karibu na yeye akitabasamu. Mtoto huyo amevalishwa nguo ya rangi ya bluu na nyeupe.

Hiki ni chumba cha wagonjwa mahututi au kinachohifadhi wagonjwa ambao wana magonjwa yanayoambukizana. Madaktari wawili wamesimama kando ya mgonjwa aliye hali mahututi wakiwa wamevalia nguo za kujikinga ikiwemo glavu na aproni nyeupe. Usoni wamevalia taa za kuona.

Hawa ni wauguzi au wanafunzi wauguzi wakiwa katika mazingira ya kliniki au hospitali. Wapo karibu na toroli ya vifaa vya matibabu. Mmoja wao ameshikilia drip .Wote wamevaa barakoa na sare zinazofanana.

Hiki ni chumba cha matibabu, labda hospitali. Mgonjwa amelazwa kwenye machela akiwa amefunikwa shuka nyeupe na kofia ya bluu. Nesi watatu wamesimama kando yake wakiwa wamevalia nguo za rangi ya kijani.

Hiki ni chumba cha upasuaji. Madaktari wamevalia sare kamili za shughuli hiyo, ikiwemo kofia kichwani ,barakoa na glovu mkononi. Mgonjwa mahututi amelazwa kwenye machela ambapo daktari wawili wanamshughulikia.

Hii ni kliniki. Mwanmke ameketi kwenye kiti akiwa amevaa barakoa na fulana nyeupe juu ya shati. Yeye ni mfanyikazi wa afya, anatazama kitabu. Mbele yake kuna mama aliyeketi akiwa amebeba mtoto mchanga mkononi.

Wafanyikazi wa afya wamesimama kwenye mstari wakiwa wamevalia barakoa za rangi ya samawati kila mmoja. Mwanamke mmoja amevalia kitambaa kichwani na soksi miguuni. Mwanaume mmoja amevalia koti la maabara.

Kuna gari la aina ya matatu la rangi ya kijani na nyeupe. Limeegeshwa eneo ndogo. Kwenye ubavu na upande wa nyuma kuna maandishi Qurex. Lina namba ya usajili ya Kenya. Lina vigae vya kubeba mizigo juu.

Hili ni gari la huduma za afya za dharura. Lina msalaba mkubwa wa rangi ya bluu. Mbele yake kuna watu wengi, wakiwemo wanaume waliovalia suti za rangi nyeusi na tai na shati nyeupe. Miongoni mwao kuna mwanamke mmoja aliyevalia rinda nyeupe.

Hili ni gari ndogo ya kliniki ya dharura limeandikwa kwenye rangi nyeusi Beyond Zero . Kando yake kuna wanawake wawili ambao wana tabasamu kubwa usoni mwao. Mmoja akiwa amevalia miwani na amenyoa nywele naye mwingine amevalia shati nyeupe na sketi nyeusi.

Hiki ni kituo cha afya cha AMREF. Wakurugenzi wanaonekana wakifanya uvumbuzi wa gari lililonunuliwa la ambulensi la kusafirisha wagonjwa kutoka sehemu moja hadi nyingine kulingana na hosipitali.

Huyu ni daktari wa meno anayeonekana kuwa mwanaume akiwa amevaa barakoa ya blue na glavu nyeupe. Anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno, mkononi akiwa ameshikilia vifaa vya kung'oa meno.

Hiki ni kichwa cha binadamu ambacho kimefunguliwa kikifanyiwa uchunguzi wa meno na mtu aliyevaa glavu za rangi ya blue . Meno ni meupe safi na midomo ina rangi ya waridi. Ana tabasamu nzuri.

Kuna safu ya vifaa vya meno vyote vikiwa vya rangi ya fedha isipokuwa kimoja ambacho kina sehemu ya bluu. Vimepangwa sambamba kwenye sehemu nyeupe na vinatoa taswira ya usafi na weledi unaohusishwa na huduma za meno.

Huu ni mdomo wa mtu, hasaa mwanaume kwa sababu, ana ndevu chache. Ana tabasamu kubwa, meno yamesalia rangi nyeupe na imepangika vizuri mdomoni. Sehemu ya pua pia ipo.

Hivi ni vifaa vya huduma ya meno vikiwemo makasi ambavyo vimepangwa kwenye kitambaa cha bluu. Daktari wa meno amevalia glavu ya rangi ya bluu mkononi akiwa ameshikilia kifaa cha manjano.

Huyu ni daktari wa meno. Anaonekana akimng'oa mwanamke meno. Mama huyo amevalia vipuli maskioni. Daktari ana glavu, barakoa, miwani. Amevalia koti jeupe ambalo limeandikwa dental .

Huu ni mdomo wa binadamu. Meno yake yamepangika ila hayajasalia na ile rangi nyeupe ya kawaida. Yanaonekana yakiwa na viini vinavyosababiasha kubadilisha kwa rangi.

Kuna mdomo wa mtu ambaye hajazingatia usafi wa meno, kwa hivyo anahitaji msaada wa daktari wa meno, ili kuyaweka meno yake safi, na kuyarudisha katika hali ya kawaida na kuzingatia usafi wa meno yake.

Huu ni mdomo wa binadamu. Meno yake yana muonekano mzuri ambayo yamepangika kwa utaratibu kisha, anatumia mswaki kuyasugua meno yake ili kuepukana na viini vinavyosababiaha ugonjwa wa meno.

Mwanamke mwanajeshi wa kuzima moto amesimama mbele ya gari jekundu la kuzima moto. Amevalia nguo rasmi za shughuli hio, ikiwemo kofia ya manjano ngumu.

Watu kadhaa wamevalia sare, ikiwemo nyekundu na yenye nebo ya msalaba mwekundu, na wamevalia buti nyeupe. Wamesimama mbele ya moto mkubwa ulio angaza eneo lote wakati wa usiku.

Hili ni eneo lililo kumbwa na mafuriko. Watu watatu wanatembea kwenye maji hayo. Wanaume wawili wamewabeba watoto wachanga mmoja akiwa amemshika mwanamke mkono ili asizame. Mwanamke huyo amevalia fulana ya manjano.

Haya ni mazingira duni. Maji yanaonekana yakiwa yamekwama baada ya mvua kubwa kunyesha ambayo imesababisha mafuriko. Wakaazi wako katika harakati za kuwaokoa wale ambao wamelemewa katika mafuriko haya.

Hawa ni wazima moto wakiwa katika zoezi la operesheni ya uzimaji wa moto. Wamevaa sare zao kamili, ikiwemo helmeti zenye rangi tofauti, nguo nzito na vifaa vya kujikinga moshi usoni.

Hili ni eneo la nje la kituo cha afya. Watu wengi wameketi chini, wengi wakiwa wanawake waliovalia barakoa na vitambaa vichwani. Wanawake wawili ambao ni wasaidizi wa afya wamevalia nguo zilizo na nembo nutrition volunteer .

Hili ni shamba ambalo limepandwa nyanya au matunda ambayo yana rangi nyeupe, mwanamke ambaye amevalia kofia ya rangi ya kijivu anaonekana akikagua matunda yaliyo kwenye kiboksi kidogo cha rangi ya kijivu, kuna mwanga mwingi shambani.

Hili ni eneo la soko bidhaa hasa matunda na mboga zimepangwa kwenye usawa na utaratibu ,baadhi ya bidhaa ni karoti, nyanya, vitunguu na viazi vimepangwa kwenye vyombo tofauti ambavyo ni karatasi za plastiki, magunia, beseni na kreti.

Hii ni karatasi shashi. Mkono wa binadamu unaonekana ukiwa umeishikilia. Kifaa hiki kinatumika katika usafi wa mwili haswa baada ya kutumia choo ili kuzuia ugonjwa unaosababishwa na viini.

Hawa ni wahudumu wa afya wa sabuni ya Detol. Wanaonekana wakimfunza mtoto jinsi ya kuosha mikono baada ya kutoka chooni na kabla ya kula ili kuzuia magonjwa hatari yanayo sababishwa na uchafu wa kutoosha mikono.

Hawa ni vijana ambao wameajiriwa na serikali. Wanaonekana wakiondoa taka kwenye mitaro ambayo iko kando ya barabara. Mikononi wameshikilia sepetu. Mdomoni wamevalia barakoa ili kuzuia harufu mbaya.

Hii ni sehemu yenye shughuli nyingi kando ya barabara. Watu wamevalia barakoa usoni, mwingine akiwa amevalia kabuti la rangi ya kijani. Wamevalia glavu mikononi wakibeba taka eneo hili.

Hii ni kliniki ya rununu ambayo ni gari kubwa la trela lililobuniwa kutoa huduma za afya popote. Lina rangi nyeupe na mistari ya buluu chini. Juu yake kuna maandishi makubwa kwa rangi nyeusi ambayo imeandikwa kwa herufi kubwa.

Hiki ni chumba cha afya. Mwanamke mmoja ameketi kwenye meza iliyotandikwa kitambaa cha rangi ya kijani. Kuna viti vitatu vyeusi, kuna rafu ambazo zimepangwa madawa ikiwemo za rangi ya buluu, kuna sindano, sirinji na dawa za chupa.

Hii ni ofisi au kliniki ndogo. Dawati refu liko katikati ya chumba. Juu yake upande wa kushoto kuna kipimo cha uzito cha watoto wachanga. Kuna viti viwili kimoja cheupe cha plastiki na kingine cheusi nyuma ya dawati.

Hiki ni kituo cha afya ambapo kuna jokofu ambalo linatumika kuziifadhi dawa ambazo hazifai kukaa nje. Daktari ameinama kuziweka dawa hizo zisiharibike. Kuna kiti ambacho mgonjwa huketi anapohudumiwa na daktari.

Kuna meza ya maabara imo katika mazingira ya matibabu. Darubini ikiashiria kua kazi inayo fanyika ni ya kuchunguza sampuli ndogo ndogo. Kuna karatasi na vitabu vya kumbuku kumbu hapo.

Hili ni eneo la kuhifadhi vitu katika kliniki au zahanati. Juu kuna rafu tano zenye vikapu vya plastiki vya rangi tofauti ambazo ni kijani, buluu, nyeusi na kijivu. Kila kapu lina vitu tofauti ndani yake kama vile chupa, mrija na vifaa vidogo.

Hiki ni chumba cha daktari wa meno labda kliniki au hospitali ndogo. Kuna kiti cha daktari, cha rangi ya blueuna nyeupe. Chenye beseni, kubwa la kudondosha mate. Kando kuna sanduku la manjano lenye maandishi ProGlass .

Hili ni eneo la matibabu. Juu ya meza yenye rangi ya metali, kuna vitu kadhaa vinavyohusiana na huduma za afya, kuna siringi, chupa nyeupe za dripu na chombo cheusi kilichojaa mipira. Katikati, kuna chombo cha plastiki cha manjano.

Hii ni sehemu ya ndani ya hospitali au kituo cha afya. Kifaa kidogo cha kubeba dawa daktari anapozunguka akizuru kuona wagonjwa. Kipo na karatasi ya zambarau chupa za dripu na chupa zenye dawa ya sindano.

Hii ni hospitali aua kliniki. Katikati kuna kifaa kikubwa cha matibabu ambacho ni kitanda maalum cha kuhifadhi watoto wachanga waliozaliwa kabla ya miezi tisa au wale ambao wana tatizo la afya ambacho ndani kuna mtoto mchanga aliyelala.

Hiki ni chumba cha maabara. Kwenye upande wa kushoto kuna dawati lenye kompyuta juu. Ukutani kuna bango lililoandikwa, clean bench documentation area . Katikati kuna jokofu kubwa la rangi nyeupe, labda la kuhifadhi dawa. Kuna kiti cha rangi nyeusi.

Hivi ni vifaa vya tohara. Kuna makasi, lisu na kijisahani cha kuweka dawa. Kuna bango ambalo limeandikwa kuonyesha kwamba hivi ni vifaa vinavyotumika kwa hali husika.

Huu ni mfumo wa kuchanga damu au labda kupokea damu, ambapo kuna mifuko miwili ya damu iliyounganishwa na mrija. Mrija mmoja unapeleka damu kwenye chombo kidogo.

Hiki ni chumba cha afya ndani ya hospitali au kliniki. Juu ya meza kuna vifaa viwili, kimoja kikiwa cha rangi nyeupe na kingine cha rangi nyeusi. Kuna kiti cheusi ambacho kimeandikwa Ziwa Sirikwa County Hospital . Kando ya meza kuna daktari au mtu aliyeketi na kuna vitabu vingi mezani.

Hiki ni kifaa kinachotumika katika uchunguzi wa macho. Ni cha rangi nyeupe na kijivu. Kiko katika eneo la kliniki au chumba cha kuhifadhi vifaa vya matibabu, hospitalini au zahanatini.

Huyu ni mtu anayeonekana kuwa mtaalamu wa afya kutokana na koti jeupe alilovaa. Ameketi kwenye dawati akiandika kwenye fomu ya bluu. Mafaili kadhaa iko juu ya meza.

Hiki ni kitanda cha uchunguzi cha matibabu. Mara mingi kinapatikana hospitali au kliniki. Mbele yake kuna rafu ambayo imepangwa vitu kama vile dawa .Sakafuni kuna vigae vya rangi nyeupe.

Hiki ni kifaa cha hospitali kinachotumika kwa watoto wachanga, kimo katika chumba chenye rangi za lulu na mapazia ya zambarau. Sakafu ina vigae vyenye mchoro.

Hii ni zahanati au hospitali ndogo. Meza ya mbao ya rangi ya kahawia imejaa vitu vya huduma ya afya, ambamo kuna sirinji za sindano, dawa na glavu. Pia kuna kompyuta iliyowaka. Kando ya meza, kuna mtu aliyeketi akiwa ameshikilia simu mkononi.

Huyu ni mwanamke anayeonekana akiwa na msongamano wa mawazo. Kufikiria sana husababisha ugonjwa wa shinikizo la damu la juu ambapo muathiriwa anaweza kurukwa na akili.

Hizi ni dawa za upangaji wa uzazi ambazo ziko na rangi mbili tofauti ikiwemo majano na rangi ya kahawia. Mkono wa mtu unaonekana ukiwa unaelekeza jinsi ambavyo dawa hizi zinapaswa kutumika.

Huyu ni mhudumu wa afya. Anamchora mtoto alama kwenye kidole chake ili kuonyesha kuwa mtoto huyo amepokea chanjo la polio. Dawa hii huzuia ugonjwa huu wa polio ambapo wahudumu wa afya hutembea nyumba moja baada ya nyingine ili kuhakikisha kuwa watoto wote chini ya umri wa miaka tano wamepokea chanjo hili.

Hiki ni kituo cha afya. Mama amemshika mtoto mchanga akiwa amevalia sketi ya mistari. Naye mama amevalia blausi ya madoadoa. Daktari amemshika mtoto mdomo, labda anampa chanjo.

Hii ni sehemu ya nje, labda kituo cha afya au hospitalini. Mwanamke amemshikilia mtoto mvulana akipewa tone mdomoni. Mhudumu wa afya amevalia glavu na miwani.

Hii ni hospitali ndogo au kliniki mama amemshika mtoto mchanga akidungwa sindano na daktari mtoto huyo analia kwa uchungu sana daktari amevalia kofia yenye rangi ya buluu kichwani na koti jeupe.

Hivi ni vifaa vya matibabu kwa jumla ni vitatu, sindano ambayo imewekwa ndani ya firiji, chupa mbili za sindano ambapo moja ina kifuniko cheusi na nyingine ina kifuniko cheupe, kuna rangi ya bluu kando ya chupa hizo.

Mwanamke ambaye ni mfanyikazi wa afya anampatia mtoto mchanga chanjo ya matone ya mdomo. Amevaa koti la bluu. Mtoto amevaa fulana nyekundu na anapokea dawa hiyo kwa utulivu bila kusumbua.

Hii ni hospitali au zahanati ya watoto. Wanawake wanne wameketi kila mmoja akiwa na mtoto mchanga. Mwanamke mmoja amesimama akiwa amevalia fulana ya rangi nyekundu na sketi nyeusi.

Hizi ni tembe za rangi ya bluu na nyeupe. Juu ya meza kuna chupa ndogo ya dawa ya sindano ambayo ni ya rangi ya bluu. Kifuniko cha chupa ni cha mabati. Sindano ipo ndani ya sirinji ambayo ina dawa ndani. Kuna bango ambalo limeandikwa malaria.

Hili ni tukio la kampeni za chanjo au huduma za afya kuna watu kadhaa wakiwemo watoto na watu wazima, mbele upande wa kushoto kuna mwanamume mwenye ndevu amevalia shati la mistari .kuna sanduku dogo jeupe la kubeba vitu.

Ndoo kubwa ya blue iko juu ya stendi nyeupe ambayo imeshikilia maji ya kunawa mikono. Kuna mfereji mdogo uliotobolewa kwenye ndoo hiyo kwa kupitisha maji. Sinki ndogo ya blue inayopokea maji chafu iko chini yake.

Watu kadhaa wanaosha mikono yao kutoka kwa pipa kubwa la maji lenye mfereji wa rangi nyeupe. Kuna mabakuli ya bluu yanayokusanya maji chafu. Hii inaonekana sehemu ya mpango wa usafi. Wawili wamevalia saa mkononi.

Huyu ni mwanariadha. Kwenye upaji wake wa uso, amepata alama kubwa ya uvimbe, kutokana na mazoezi au kukimbia kwa wingi, na anahitaji mtibabu, haraka ipasavyo ili uvimbe usiendelee.

Mwanaume amebeba mkoba wa kuhifadhi bidhaa za mazoezi wa rangi nyeusi. Kwenye mkono wa kushoto amebeba mpira wa kucheza ,mchezo wa vikapu. Sakafu ina vigae vya mbao.

Huu ni mkono wa mtu wa kulia akiwa amelala juu ya kitanda kilicho na shuka ya rangi ya buluu. Mkono huo una jeraha au alama za upasuaji hasaa karibu na kiganja, na vidole kuna nyuzi za kushonea. Vidole vyake vimevimba.

Huu ni mmea wenye majani mabichi yaliyojaa vumbi au uchafu mdogo, yana umbo la mviringo na kingo zenye mistari isiyo sare. Miamba ipo chini karibu na mmea huu. Mwangaza wa jua umeangaza eneo lote.

Mmea unaonekana kuwa wenye majani ya kijani kibichi. Yanaonekana kuwa mapana na umbo la duara yamepangwa kwa mbadala kwenye shina. Yanaweza kutumika kama dawa ya kienyeji.

Hii ni miti mirefu yenye majani mengi ikiwa msituni au bustani kuna ile ambayo inamatawi yanyoninginia mwanga wa jua ukipenya kupitia kwa majani kuashiria kua ni mchana.

Huu ni mmea wenye majani makubwa ya kijani kibichi labda wa mgomba wa ndizi. Majani hayo ni marefu na mapana yakiwa yamejikunja kidogo. Mwanga wa jua unapenya kutoka juu upande wa kulia ukiangaza baadhi ya majani chini kuna udongo mweupe.

Huu ni mti wenye majani yenye muundo wa mviringo. Yameumwa na wadudu kwa sababu yana mashimo madogo madogo. Yamemea karibu na nyasi ambazo ni ndefu. Jua limewaka sana.

Huu ni mti ambao una matunda, majani yake ni ya kijani kibichi, yanaonekana yakiwa yametawanyika sana. Yanaweza kutumika kama dawa ya kiasili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Hii ni mimea mirefu yenye majani makubwa baadhi yakiwa yameanza kukauka. Ardhi ina mimea mingine mirefu na nyasi inayokauka. Nyuma kabisa kuna miti inayoonekana yenye matawi ya kijani kibichi.

Kuna mmea ambao umemea katika maeneo ya asili. Majani yake yana miba. Majani haya hutumika kama dawa za kiasili. Ukiyachemsha unayanywa kama dawa.